Ndani ya baa ya kupendeza yenye taa za rangi ya tofauti na wahudumu wa kutosha. Watu mbalimbali wakiwa wamezunguka rafu iliyopangwa chupa za vilevi vya aina mbalimbali kwa mpangilio unaovutia, teyari kwa ajili ya kuwahudumia wateja wenye ladha tofauti.

Ndani ya baa, rafu imepangwa chupa za vilevi za aina mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio unaovutia, chini ya rafu kuna maboksi ya vinywaji laini, yakionyesha mchanganyiko wa huduma kwa wateja za ladha tofauti.

Kundi la watu wakiwa baa, wakifurahia jioni yao kwa vinywaji na mziki wa kuvutia. Baadhi wamekaa mezani wakizungumza, wengine wamesimama wakiburudika. Huku taa nzuri mandharia zikitoa mwanga wa kupendeza, zikichangia hali ya furaha na ushirikiano.

Jioni imeingia na ndani ya baa nzuri yenye mwanga wa kuvutia, watu wamesimama kwenye meza, wakifurahia vinywaji baridi na vilivyo vikali kama bia na pombe zingine, wengine wanacheka kwa furaha wakibadilishana maneno ya uchangamfu baada ya siku ndefu ya kazi. Meza imepangwa kwa usafi na mpangilio mzuri chupa zikiwa zimetundikwa kwa mvuke wa nyuma ya muhudumu aliyetayri kutoa huduma kwa ustadi.

Ndani ya baa kubwa yenye rangi nzuri na mwanga wa kuvutia, wateja mbalimbali wamekaa wakifurahia vinywaji tofautitofauti. Huku kundi jingine likiwa limesimama na kufurahia muziki unaochezwa. Wahudumu wanapita huku wakihudumia wateja kwa ustadi na haraka.

Ndani ya maonyesho ya kuuza magari iitwayo "Hyundai". Magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri, ndani ya jengo la kisasa. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, likiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari iitwayo "Hyundai", magari mbalimbali yamewekwa kwa mpangilio mzuri ndani ya nyumba ya kisasa kila gari limewekwa kwa namna ya kumpokea mteja ikiwa tayari kwa majaribio kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na kuamini.

Ndani ya sehemu ya kuuzia magari, kuna gari kubwa la kijivu lenye muonekano nzuri na wa kisasa, likiwa limesimama ndani. Gari hili linaonekana kuvutia wanunuzi wanaotafuta chombo imara, na kifahari na linalofaa kwa matumizi ya kila siku au biashara.

Magari mapya yanayofanana yenye rangi nyeusi na nyeupe yamesimama kwa mpangilio kwenye eneo la maonyesho, tayari kwa ajili ya kuuzwa. Magari haya yanaonekana kwa mvuto mkubwa, yakionyesha muundo wa kisasa na ubora wa hali ya juu. Wateja wanakaribishwa kuangalia, kujaribu na kufanya mazungumzo na muuzaji ili kuchagua gari linalofaa mahitaji yao.

Gari dogo la kijivu lenye muonekano mzuri na wa kisasa limesimama mbele ya duka la magari huku limefunguliwa mlango. Gari hili linaonekana kuvutia wanunuzi wanaotafuta chombo imara, ya kifahari na inayofaa kwa matumizi ya kila siku au biashara.

Ndani ya duka inayojihusisha na kuuza bidhaa zitakazo na maziwa. Kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiutomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linaoshughulika na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huja na chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Nje ya duka liuzalo bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Nje ya duka linalojishughulisha na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa, muuzaji kasimama pembeni mwa mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki juu ya mashine kuna maandishi yanayo eleza kua maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka liuzalo bidhaa maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huja na chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki juu ya mashine kuna maandishi yanayoweza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka liuzalo bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Duka la bidhaa za maziwa liitwalo "Lema" limepambwa kwa rangi ya nyeupe na bluu, na nje limechorowa ng'ombe. Huko ndani ya duka likionekana maziwa na mikate, vikiwa kwenye mpangilio mzuri. Huku mhudumu aliyevaa nguo nyeupe, akisubiri kuhudumu kwa utulivu.

Ndani ya duka la kuuza bidhaa zinazotokana na maziwa, kuna mashine ya kisasa yenye rangi ya buluu, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa, na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zinazotokana na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kwa kunywa, mteja kuweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki juu ya mashine, kuna maandishi yanaweza kuwa maziwa ni safi na salama kiasi.

Ndani ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huja na chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki.

Ndani ya duka, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka, kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine, kuna maandishi yakieleza ubora wa maziwa kuwa ni safi na salama kwa kiafya.

Ndani ya duka liuzalo bidhaa za maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliochujwa na kupasha moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kieletroniki, juu ya mashine kuna maandishi yanayo elezea kuwa maziwa ni safi na ni salama kwa kunywa.

Mbele ya duka linalouza bidhaa za maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kilipia kiasi anachotaka kwa mfumo wa kiautomatiki juu ya mashine kuna maneno yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka la kuuza bidhaa za maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojiusisha na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa kunamashine yakisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupasha moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kwamba maziwa ni safi na salama kiafya.

Duka la maziwa liitwalo "Glory" lina mashine ya kisasa ya kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja hueka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoelezea kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Katika duka liuzalo bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine mbili za kisasa zinazotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huja na chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine hizo kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni masafi na salama kiafya.

Ndani duka kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki, nje ya mlango wa duka kuna maandishi yanayoeleza maziwa yanapatikana na ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka la bidhaa ya maziwa lenye rangi ya bluu, kuna mashine ya kisasa ya kuuza maziwa yaliyochemshwa, ambapo mteja uweka chupa na kulipia kiasi anachokitaka. Pembeni yake kuna jokofu lililojaa maziwa ya mtindi, yasio na ladha na yenye ladha, yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri.

Mbele ya duka kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya. Mazingira yamepambwa kwa matangazo na bidhaa nyingine za maziwa na vinywaji, hali inaonesha kuwa duka linafanya kazi ya kisasa na usambazaji wa maziwa kwa njia rahisi na haraka.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu na iliyochorwa picha ya ng’ombe mashine hii inatumika kuuza maziwa yaliyochujwa na tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki.

Ndani ya duka liuzalo bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kielektroniki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoelezea kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa ikiwa nje. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kielectromatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Katika duka la kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa muuzaji amesimama pembeni ya mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huja na chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki.

Kijana akiwa amesimama na kuishika mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine, kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi, na salama kiafya.

Ndani ya duka linalohusika na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa, muuza duka amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huja na chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka liuzalo bidhaa zitokanazo na maziwa, mnunuzi kasimama pembeni ya mashine ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki. Juu ya mashine Kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiasi.

Ndani ya duka linalouza bidhaa za maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kwa mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayolezea ubora wa maziwa na usafi, pamoja na usalama wa kiafya.

Ndani ya duka kuna bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine za kisasa maziwa tumika kuuza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, wateja huweka chupa na kulipia kiasi wanacho taka kupitia mfumo wa kiotomatiki juu ya mashine kuna maandishin yanayo eleza kuwa maziwa ni safi na ni salama kwa afya.

Mashine ya kisasa iliyoandikwa H-Tech inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa tayari kwa kunywa. Mteja huja na chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa ajili ya kutumia.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa ya ng'ombe ambayo yapo tayari kwa kunywa. Mteja huja na chombo nakulipia kiasi anacho taka kupitia mfumo wa kiotomatiki, juu ya mfumo kuna maandishi yanayo elezea upatikanaji wa maziwa safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunya, mteja kuweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoweza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine mbili za kisasa zinavyotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kuni mteja huja na chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kike juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiasi.

Ndani ya duka la bidhaa za maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja hueka chupa na kulipia kiasi anachotaka, kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kua maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka la bidhaa za maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kwa mfumo wa kiutomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Nje ya duka la samani kuna meza na makochi yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hilo yanaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Kabati, meza na viti vya kupendeza vimepangwa kwa mpangilio mzuri na ndani ya duka la kuuza samani likionyesha rangi na mitindo tofauti kwa kuvutia wateja. Mandhari ya duka hilo linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa kwa ajili ya majumbani.

Kundi la mafundi seremala wa jinsia tofauti, wako ndani ya chumba maalumu cha kutengenezea samani, wakiandaa mbao kwa kutumia msasa na vifaa vingine vya kazi. Huku wakijitahidi kukamilisha samani hizo kwa wakati ili ziuzwe na kuwapatia kipato cha kuendesha maisha yao.

Viti vya kukalia aina mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, ikionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa kwa ajili ya nyumbani au maofisini.

Mafundi seremala wawili wa jinsia ya kiume, wakiwa katika chumba maalumu cha kutengenezea samani, wakiandaa mbao kwa kutumia randa na vifaa vingine vya kazi. Wanajitahidi kukamilisha samani hizi kwa wakati ili ziuzwe na kuwapatia kipato cha kuendesha maisha yao.

Makochi aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, yakionyesha rangi na mtindo tofauti ya kuvutia kwa akili. Mandhari ya duka linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa kwa ajili ya nyumbani au maofisini.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka kuuza samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hilo linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja, wanaotafuta samani za kisasa kwa ajili ya nyumbani au maofisini.

Duka zuri lenye rangi nyeupe likiwa lina samani zilizopangwa kwa mpangilio wa kuvutia, yakiwemo makochi ya kuvutia yaliyowekwa tayari kwa utaratibu kila moja likiwa tayari kumpokea mteja anayehitaji mabadiliko yanyumbani kwake, pia nyuma kinaonekana kitanda cha kisasa kilichosimamishwa kwa ustadi kikiwa na mashuka safi tayari kwa kumpokea mteja mpya.

Nje ya duka la samani, makochi ya kisasa yenye rangi tofauti na magodoro yamepangwa kwa mpangilio mzuri ili kuwavutia wateja. Muonekano wake ni wa kuvutia, yakionyesha ubora wa aina mbalimbali zinazoweza kutumika majumbani ama ofisini.

Ndani ya duka zuri la samani kuna mkusanyiko wa makochi mazuri na meza za mbao zenye muundo wa kipekee. iliyotengenezwa kwa umaridadi mkubwa na inaonesha ubora wa kazi ya fundi. Samani hizi zinafaa kwa sebule au ofisi yenye ladha ya kisasa na haiba ya kifahari.

Ndani ya duka kubwa la samani, makochi ya rangi na miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia. Samani hizi zinaonekana za kisasa, na zinafaa kwa matumizi ya nyumbani au ofisini, zikiwa zimewekwa kwa namna inayovutia wateja wanaoingia dukani.

Duka zuri lenye kuta ya rangi ya udongo, likiwa lina samani zilizopangwa kwa mpangilio unaovutia, yakiwemo makochi yaliyowekwa vizuri kwa utaratibu; yakiwa tayari kumpokea mteja anayetafuta mabadiliko ya nyumbani. Pia kuna kitanda cha kisasa kilichowekwa kwa ustadi mkubwa.

Ndani ya duka kubwa la samani kuna makochi ya rangi tofauti na muundo mbalimbali yaliyo pangwa kwa mpangilio mzuri na kuvutia, samahi hizi zinaonekana za kisasa na kwa matumizi ya nyumbani au ofisini. Zikiwa zimewekwa kwa namna inayovutia wateja wanao ingia dukani.

Ndani ya duka la thamani kuna meza kulia chakula uliotengenezwa vizuri kwa muundo huu, pia nyuma ya meza hii kuna makochi ya rangi tofautitofauti ya kemikali nyumbani au ofisini, thamani hizi zimetengenezwa kwa umaridadi mkubwa na inaonyesha ubora wa kazi ya fundi.

Muuza samani akikagua makochi ya rangi yenye rangi mbalimbali aliyopanga nje kwa ustadi ili kuvutia wateja. Samani hizi zinamuonekano mzuri na zinaweza kutumika nyumbani au kwenye ofisi, zikiwa ni idhaa za biashara zenye mvuto na ubora.

Duka la samani liitwalo "MODERN FURNITURES" lenye rangi ya kijani, limepanga bidhaa zake mbalimbali kama makochi na magodoro, nje ya duka ili kuvutia wateja wanaopita. Bidhaa hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri, zikionyesha ubora na aina tofautitofauti zinazofaa kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Duka zuri lenye samani zimepangwa kwa mpangilio unaovutiwa ikiwemo kochi yaliyowekwa kwa utaratibu na ustadi mkubwa sana yakiwa tayari kumpokea mteja anayetafuta mabadiliko ya nyumbani, Samani nyingine zilizopo katika duka hili ni meza, stuli pamoja na meza ya kulia.

Seti mbalimbali ya makochi ya kisasa yenye rangi tofauti kama kijivu na nyeusi, yakiwa yamepangwa na kutengenezwa kwa umaridadi mkubwa na kuonyesha ubora na kazi ya fundi samani hii inafaa kwa sebure au ofisi, lenye raza ya kisasa na haiba ya kifahari.

Duka la samani liitwalo Irene sofas, lenye rangi ya bluu, limepanga bidhaa zake mbalimbali kama makochi na meza nje ya duka, ili kuvutia wateja wanaopita. Samani hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri, zikionyesha ubora tofautitofauti unaofaa kwa matumizi ya nyumbani, au ofisini.

Duka zuri lenye kuta za rangi nyeupe huku samani zimepangwa kwenye mpangilio unaofikika vitanda vya kisasda vimesimamishwa kwa ustadi, vikiwa na magodoro laini huku juu yake kuna mito ya rangi mbalimbali kama rangi ya chungwa nabluu inayoongeza mvutowa bidhaa pembeni makochi ya kuvutias yamewekwa kwa utatatibu kila kimoja kikiwa tayari kumpokea mteja anayetafuta mabadiliko nyumbani kwake.

Muuzaji wa samani ameketi kwa fahari juu ya kochi lake zuri lenye mchanganyiko wa rangi ya dhahabu na udongo, akipigwa picha kwa tabasamu, muonekano wa kochi hilo ni la kuvutia likiwa limepambwa kwa ustadi mkubwa kuonyesha ubora wa bidhaa anazo uza.

Seremala aliyevaa nguo maalumu ya kujikinga, yupo kazini akiranda mbao kwa ustadi ilikutengeneza samani. Anafanya kazi kwenye sehemu ya mbao na vipande vya samani vinavyoonesha shughuli mbalimbali za ufundi wake.

Duka la samani lenye kitanda cha kisasa kilichosimamishwa kwa ustadi kikiwa na godoro laini, huku juu yake zikipangwa shuka zenye rangi mbalimbali ikiwemo bluu na nyeupe inayoongeza mvuto na urembo kwa bidhaa hiyo.

Ndani ya duka la samani kuna kochi la kisasa lililotengenezwa kwa godoro laini. Kochi hili limetengenezwa kwa umaridadi mkubwa na inaonesha ubora wa fundi. Samani hii inafaa kwa sebule au ofisi yenye ladha ya kisasa na haiba ya kifahari.

Nje ya duka la samani makochi ya kisasa yaani miundo mizuri yamepangwa kwa mpangilio ili kuwafutia wateja, mwonekano wake ni wa kuvutia ikionyesha ubora na aina mbali mbali zinaweza kutumika nyumbani au ofisini.

Mapokezi ya hoteli yenye muonekano ya kuvutia yamepambwa kwa rangi ya mbao na kutoa hisia ya joto na ukarimu, huku makochi meusi yapo kwa mpangilio mzuri wakialika wageni na kukaa kwa utulivu wakisubiri kuhudumiwama. Karibu na mapokezi muhudumu amesimame kwa tayari kuwakaribisha wageni wapya na kuwapa huduma haraka na ustadi katika mazingira tulivu.

Chumba cha hoteli kipangwa kwa usafi na mmvuto kikiwa na kitanda cha mbao kilichopambwa kwa shuka nyeupe safi taa ya jioni pembeni na kiti chakufanyia kazi kilichowekwa kwenye kona pembeni ya kitanda, Mandhari ya ndani ina mwanga wa kutosha mandhari inayomvutia mteja kwaajili ya kupumzika.

Mgahawa wa hoteli wenye mandhari ya kuvutia, viti na meza zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya ukumbi yenye rangi za kupendeza na taa za kisasa, ingawa hakuna wageni kwa sasa mhudumu mmoja aliyevalia sare nadhifu amesimama tayari kwa kutoa huduma kwa wateja watakaowasili.

Katika mapokezi ya hoteli, wahudumu wawili waliovaa sare nyeupe wanasimama kwa staha wakimuhudumia mteja wa kike. Mandhari ya eneo hilo ni ya kuvutia, yenye rangi ya udongo na taa za kupendeza inayotoa mwanga wa kuvutia, kuashiria huduma bora na mazingira rafiki kwa wageni.

Mgahawa wa hoteli wenye mandhari ya kuvutia, viti vizuri vilivyopangwa kwa mpangilio, wahudumu wakiwa wamependeza kwa sare nadhifu, taa za kupendezesha mazingira zinazoangaza kwa rangi nzuri na ukuta na mazingira rafiki kwa wateja wote.

Ndani ya soko muuzaji akiwa anapanga nyanya kwa uangalifu kwenye kifungashio. Huku mazao mengine kama hoho, yakiwa kwenye kikapu pembeni. Mazingira ya meza yake yanaonyesha maandalizi kamili ya kuuza bidhaa hizo, kwa wateja wanaofika kununua mazao safi kwa ajili ya nyumbani ama wafanyabiashara.

Ndani ya soko, muuzaji wa jinsia ya kike akiwa anapanga nyanya kwa uangalifu juu ya meza, huku bei zikiwa zimeandikwa katika vikaratasi vyeupe pembeni ya nyanya hizo. Mazingira ya meza yake yanaonesha maandalizi kamili ya kuuza nyanya hizo, kwa wateja wanaofika kununua mazao safi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au kwenye biashara.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga zao aina ya nyanya zilizoiva vizuri kwa rangi nyekundu wamepanga zao hilo kwa uangalifu kwenye vifungashio huku wakiwa wamekaa wakisubili wateja, mazingira ya meza ni safi na maandalizi kamili ya kuuza bidhaa hizi kwa wateja wanaofika kununua mazao safi kwaajili ya matumizi ya nyumbani au wafanyabiashara.

Muuzaji akiwa sokoni kwenye meza yake iliyojaa mbogamboga na matunda safi, anamhudumia mteja kwa tabasamu wanaonekana wakizunguzumza kwa furaha na urafiki. Mazingira ya soko ni yenye shughuli nyingi huku wauzaji na wanunuzi wengine wakiendelea na shughuli zao.

Sokoni meza zimejaa nyanya zilizoiva vizuri sana, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya ndoo ndogo ya plastiki, mnunuzi anaangalia kwa makini akichagua huku wauzaji wakiwa tayari kuwahudumia wateja wanaoingia ndani ya soko hilo.

Muuzaji amekaa sokoni kwa utulivu, nyuma ya meza iliyopambwa kwa mazao mbalimbali, kama papai iliyoiva, karoti, mboga za majani na sehemu ya kuhifadhia bidhaa. Ameshika mboga yenye kijani kibichi inayofanana na maua madogo ya mabua mkononi, akiwa amevaa shati la rangi ya bluu. Uso wake unaonyesha kuridhika, kana kwamba anafurahia mafanikio ya siku hiyo.

Sokoni muuzaji akiwa ameegemea chini akipanga bidhaa zake vizuri mbele ya duka la kuuza zikiwemo nyanya zilizoiva vyema zenye rangi nyekundu ang'avu, karoti za machungwa safi na viazi mviringo vilivyooshwa, pembeni watu wengine wanaendelea na shughuli zao za ununuzi wa bidhaa.

Ndani ya soko, matunda yaliyoiva vizuri sana kama vile; machungwa, mapapai na ndizi, yamepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza, huku wauzaji wakiwa tayari kuwahudumia kwa bashasha wateja na mazingira yakionyesha harakati za kawaida ya soko pamoja na usafi.

Ndani ya soko matunda mbalimbali yamepangwa kwa kuvutia, yakiwemo maembe na ndizi yenye rangi ya kijani na njano. Rangi hizi zinaleta mwonekano wa kuvutia chini ya mwanga wa mchana. Mnunuaji kasimama kwa mbali akizungumza na mhudumu, huku mazingira ya soko yakionekana safi na ya kuvutia sana.

Kundi la watu mbalimbali, ikiwemo wanunuaji na wauzaji, wakiwa sokoni, huku wamezungukwa na mazao mbalimbali, ikiwemo nyanya na mbogamboga za majani. Huku nyuso zao zikiwa zimejaa furaha na kuridhika na mwenendo wa biashara wa siku hiyo.

Muuzaji ameinama sokoni akipanga viazi vya rangi ya udongo mbele yake, viazi vikiwa na mavumbi vikionyesha vimetoka shambani. Amevaa barakoa usoni akizingatia usafi na tahadhari za kiafya, huku wauzaji wengine wakiwa pembeni kila mmoja akihudumia wateja na kupanga bidhaa zake.

Muuzaji aliyejifunga nguo nyekundu amesimama sokoni, akimkabidhi mteja wake mfuko uliyojaa mboga za majani, huku juu ya meza kukiwa na bidhaa kama nyanya zilizoiva vizuri, viazi na ndizi zilizopangwa kwa ustadi. Mazingira ni ya utulivu, na muuzaji na mteja wanaonekana kufurahia kufanya biashara kwa urahisi.

Mteja akisoma ujumbe mfupi wa simu unaothibitisha kutoa pesa ukionyesha kiasi kilichotolewa, kilichobaki na tarehe ya muamala. Hii inaonyesha urahisi na ufanisi wa huduma za kifedha kupitia simu za mkononi, zinazorahisisha maisha kwa watu wengi kwa kutoa huduma za haraka na salama.

Duka dogo la huduma za fedha kwa njia ya simu, lenye rangi ya kijani na kuandikwa maelekezo kwa wateja juu ya huduma zinazopatikana, wateja wanaonekana wakisubiri kuhudumiwa huku kwa mbele ya kibanda hicho kukiwa na bidhaa nyingine zilizopangwa kama vile gauni la bluu na nazi hali inayoonyesha jinsi ya huduma za kifedha inavyoweza kuunganishwa na biashara nyingine za kila siku.

Ghorofa refu lililojengwa katika eneo la mji, likiwa na vyumba vingi vinavyotumika kwa makazi au ofisi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, linalolenga kuongeza fursa za kibiashara na makazi ya mji.

Ghorofa refu linaendelea kujengwa katika eneo la mjini, likiwa na vyumba vingi vitakavyotumika kwa makazi au ofisi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, linalolenga kuongeza fursa za biashara na makazi ya mjini.

Ghorofa refu linaendelea kujengwa katika eneo la mjini, likiwa na vyumba vingi vitakavyotumika kwa makazi au ofisi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, linalolenga kuongeza fursa za biashara na makazi mjini.

Ndani ya duka nguo zimetundikwa kwa mpangilio mzuri, zikiwa na rangi mbalimbali zinazovutia macho. Duka limepangwa kwa ustadi kila nguo ikiwa kwa nafasi yake hali inayorahisisha mteja kuchagua bila usumbufu, mazingira ni safi na yanatoa hisia ya utulivu kwa wateja wanaotembelea duka hilo kutafuta mavazi bora.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa wameshuka kwenye ngazi wakiwa wakiingia kwenye jengo kubwa la maduka, huku watoa huduma wakiwa wamekaa tayari kuwahudumia. Watu huenda katika majengo haya kufanya ununuzi wa vitu au kutembea tuu wakifurahia mazingira ya kuvutia na utulivu.

Ndani ya duka la kisasa safi na lenye mwanga wa kupendeza. Vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu. Kuanzia soda hadi juisi za matunda safi. Mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu. Taa zenye mwangaza wa kuvutia zinaongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekane la kuvutia na la kisasa.

Ndani ya duka la kisasa na lenye mwanga wa kupendeza, vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu, kuanzia soda hadi juisi za matunda safi, mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi, huku mazingira yakiwa ya usafi wa hali ya juu.

Duka kubwa na la kisasa lenye rangi ya kijivu na njano limepangwa vizuri kwa usafi. Ndani kuna viatu vya aina mbalimbali pamoja na kandambili za aina tofauti zikiwa kwenye rafu zilizopangwa kwa mpangilio unaovutia wateja. Mazingira ni safi na yenye mwanga wa yakionyesha ubora wa huduma kwa wateja.

Duka kubwa la kisasa lenye rangi nyeupe limepangwa vizuri kwa usafi ndani kuna viatu za rangi tofauti tofauti zikiwa kwenye rafu zilizopangwa kwa mpangilio unaopokea wateja mazingira ni safi yenye mwanga wa kutosha yakionesha ubora na huduma kwa wateja wa kisasa.

Ndani ya duka la kisasa lenye mwanga wa kupendeza, vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu, kuanzia soda hadi juisi za matunda safi ikiwemo maembe. Mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi, huku mazingira yakiwa safi.

Duka kubwa la kisasa lenye rangi nyeupe, limepangwa vizuri kwa usafi, ndani kuna matunda kama ndizi na mananasi pamoja na nafaka kama mchele na maharage ya njano na mekundu, vyote vikionyeshwa kwenye rafu zilizopangwa kwa mpangilio unaovutia wageni korosho zimewekwa juu kwenye vifungashio vya kuvutia zikiongeza utofauti kwa bidhaa.